Humu ni dukani mwa bidhaa tofauti tofauti. Kuna viatu, kuna nguo, kuna begi. Viatu tunaona kuna rangi aina nyingi; kuna viatu vyeusi, viatu vyeupe, viatu nyekundu. Pia, tunaona mfanyakazi kama amesimama anaangalia wateja wanavyoingia.

Sokoni kuna wamama na wateja ambao wamekuja kununua. Panauzwa mananasi, paipai, nyanya, ndimu, parachichi na pia tunaona wakiuza mboga za aina tofauti tofauti, pia wanauza vitungu na wamama wamekalia stuli .

Nyanya yamejazwa kwenye mabango ya kreti. Yamebadilisha rangi kutoka kijani kibichi na sasa yameiva ni rangi ya nyekundu. Pia, tunaona mwanamume mmoja aliyeinama na kuyapanga nyanya hizo. Pia, kuna mwanamume amesimama nyuma yake na amevaa kofia nyekundu na anaangalia.

Hapa ni kituo cha kuuza maziwa. Maziwa haya yanapimwa kulingana na pesa ambayo uko nayo. Tunaona ukutani wamechora ng'ombe, ambaye anaonekana kuwa na maziwa mingi sana. Ng'ombe hii iko na rangi nyeupe, na pia rangi nyeusi, na tunaona akikula nyasi ambayo ni rangi ya kijani kibichi.

Pesa hii ni shilingi mia tano. Kwenye pesa hii, kuna mchoro wa rais wetu wa zamani mzee Jomo Kenyatta, pia kuna mchoro wa benki kuu ya Kenya. Tunaona rangi kama nyekundu kwenye pesa hii, nyeupe kumaanisha amani kwenye nchi yetu, na nyeusi kumaanisha rangi yetu.